Tunamuona mwanamke anatumia mashine ya milk ATM .Ameweka kibuyu kudhibiti kiwango anachokitaka. Amevaa kofia la usafi. Na pia kuna maelezo ya kutumia mashine hiyo.

Kuna gari ya aina ya toyota la rangi la fedha limeegeshwa kwenye changarawe. Gari lina vioo vyenye rangi pamba nyeusi na rimu za rangi ya kahawia. Nyuma pia tunaona miti chache.

Kuna wanaume wawili wamesimama karibu na gari jeupe la umeme. Mmoja wa wanaume anaingiza cable ya ku charge kwenye bandari ya gari huku mwingine akitazama. Kuna gari la pili linalo onekana nyuma na mazingira ya kisasa ya chumba cha maonyesho.